Mwanamke akichambua ndizi, huku akiwa amekaa chini. Amezungukwa na mimea, ikiwemo mgomba. Jambo linaloashiria kuwa yuko shambani au bustani. Mbele yake kuna mlo wa ndizi, yaliyowekwa kwenye chombo asilia ya majani, na kuna majani mengine yaliyochumbuliwa kando.

Kundi la ndama wachache wakiwa wamesimama ndani ya eneo lililofungwa. Labda zizi au boma la ng'ombe. Ndama hawa wana rangi nyeusi na nyeupe, na wanaonekana wakiwa katika hali nzuri. Eneo ya walimu linaonekana kuwa la mbao na linafanya kazi ya kuzuia.

Hindi iliyokwekwa kwa kamba kwa ajili ya kukauka yakitandikwa kwa ukuta wa mbao labda ikauke. Kuna kibuyu ya manjano ambayo imewekwa hapo karibu.

Jumba ndogo ambalo linaonekana kama duka, au kituo cha kuuza maziwa. Juu ya jengo kuna bango lenye maandishi, pamoja na picha ya ng'ombe na chupa ya maziwa. Mbele ya duka, kuna watu wachache ikiwa wanaume na ikiwa wanaume.

Kidole cha mkono wa mtu hasa gumba kimeshikiliwa na kimekaribiana na vipande vya ndizi mbichi ambavyo vimekatwa. Vipande hivo vinaonekana vikiwa vinaandaliwa kwa ajili ya kupikwa. Utayarishaji wa chakula hasa upikaji wa ndizi.

Ng'ombe akikamuliwa maziwa kwa kutumia mashine maalum ya kisasa ya kukamua. Mashine hiyo ina bomba linalounganisha chombo cha chuma na kuhifadhi maziwa na kiungo kinachounganisha kwenye chuchu za ng'ombe.

Kungu la mgomba ni kubwa na majani yake ni mapana na mabichi yakiwa yametanda juu ,migomba hiyo inaonekana imekomaa na imezungukwa na miti mingine au mimea inaashiria mazingira ya shamba au misitu .

Mimea midogo ya migomba ikiwa imepandwa kwenye mifuko nyeusi ya plastiki tayari kuhamishwa shambani. Mimea hii ina majani makubwa ya kijani kibichi.

Kiasi cha unga mweupe au bidhaa nyingine ya unga, ndani ya kikapu kilichotengenezwa kwa ufamiji wa miti. Kikapu hicho kina umbo la duara na unga umejaa ndani yake. Hii inaweza kuwa unga wa mahindi, ngano au unga aina nyingine.

Mwanaume akisimama nyuma ya ng'ombe waliowekwa kwenye bomba la mbao. Ng'ombe hao wana rangi nyeupe na kawia. Kama wamechungwa au wamehudumiwa na mwanamke ambaye inaonekana akiwanyunyizia dawa.

Mtu aliyevaa nguo nyeupe na kofia nyeupe akimiminia kiowevu kutoka kwenye ndoo ya chuma ndani ya chombo cha mashine inaonekana kama anafanya kazi ya kutengeneza ama kuchanganya bidhaa fulani, labda katika kiwanda kidogo au jikoni la biashara.

Inayofanyika kwenye shamba la ng'ombe. Watu wawili wanaonekana wakiwa wanaoga au kusafisha ng'ombe, kwa kutumia maji yanayotokota kwenye ukosi. Ng'ombe hao wamefungwa katika sehemu maalum ambazo zimewezeshwa wanyama kusimama kwa utulivu wakati wanasafishwa.

Watu wawili wa maziwa katika eneo la kijiji. Mmoja wao amesimama karibu na pikipiki iliyo na mbeha maalum ya kubebea chupa za maziwa huku mwingine akionekana akimkabidhi kitu. Vyombo vya chuma vinatumika kubeba maziwa vinaonekana kwenye pikipiki.

Ng'ombe akikamuliwa maziwa kwa mkono na mtu ambaye amekaa chini. Mtu huyo ameshikilia ndoo ya bati na anaonekana akikamua matiti ya ng'ombe. Ng'ombe huyu ana rangi nyeusi na nyeupe. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya zizi au banda la wanyama.

Gomba la ndizi ambazo bado hazijaiva zikiwa zimetandikwa kwenye mti wa ndizi . Ndizi hizo ni za rangi ya kijani bichi. Karibu na rundo hilo kuna mti ya majani huo pia rangi yake ni ya kijani.

Shamba la ndizi ambapo kuna miti wa ndizi, wenye mkungu mkubwa wa ndizi, ambazo bado ni mbichi, ni za kijani. Mkungu huo umebeba kiasi kikubwa cha ndizi ziliopangikwa kwa utaratibu zikiwa zimetoka katika shina la miti.

Maandizi wenye mkungu mrefu wa ndizi changa ambazo bado hazijaiva ,ndizi hizi ni za rangi ya kijani kibichi na zimepangwa vizuri kwenye mkungu. Majani ya mmea huu yanaonekana kuwa makubwa na ya kijani kuashiria kuwa mmea unafanya , afya nzuri na unastawi.

Za nje kwenye shamba, kunaoneka mtu mmoja ambaye amevaa shati la kijani, ambaye analima, mgomba wa ndizi. Kuna watoto hapo kando, wanatazama. Watoto hao ni watatu, na hapo tunaona pia, pikipiki na mtu ambaye amesimama kando.

Kundi la watu wakiwemo wanasiasa waliovalia mashati meupe na pinki wamesimama karibu na meza au mashine. Mwanamke aliyevaa shati la pinki anaonekana akionyesha kitu fulani kwa watu. Wanaonekana wakiwa katika mazingira ya kiwanda au mahali pa kutengeneza bidhaa na uonekano na kujadili na kuangalia kitu hicho.

Ndama wawili wenye rangi ya nyeusi na nyeupe wamelala kwa utulivu kwa ardhi ya udongo. Ndama mmoja anaonekana amelala karibu sana na mwenzake kana kwamba wanapumzika pamoja. Eneo walolala lina nyasi chache zilizokauka na kwa umbali kuna sehemu ya nyasi refurefu.

Picha ya ndizi mbichi yaani ndizi ambazo hazijaiva ziko kwenye miti. Ndizi hizi zina rangi ya kijani kibichi na zimefunikwa na majani makubwa ya miti ya ndizi. Kishara hiki kinaonekana kikiwa kimeangushwa kwenye miti.

Mwanaume amevaa sare ya kijani akikamua ng'ombe kati ya banda la mifugo. Amekaa kwenye godoa kidogo karibu na ng'ombe. Anaonekana akitumia mikono yake kukamua maziwa kwenye ndoo nyeupe iliyowekwa chini. Ng'ombe mwingine anaonekana amefungwa karibu na ng'ombe anayekamuliwa.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi za kijani ,ndizi hizi zimepangwa kwa wingi labda sokoni au ambapo zimetolewa shambani na zinasubiria kusafirishwa au kuuzwa ,wingi wa ndizi inaashiria mavuno mazuri na umuhimu wake kama zao na biashara.

Banda la wanyama lililotengenezwa kwa mbao, ndani ya banda hilo kuna ng'ombe wawili, banda hilo lina paa lililowakinga wanyama na mvua au jua, karibu na banda kuna simia ya maji ya chuma inayoonyesha kuwa wanyama hudumiwa vizuri.

Chepu chenye rangi ya maziwa kinaonekana kama maziwa au uji mzito. Ukiwa ndani ya sufuria au chombo. Kuna kijiko kikubwa cha kupakulia ndani ya chombo hicho, na inaonekana kama mchakato wa kupika unaendelea.

Mwanamke akitabasamu amekaa chini katikati ya mimea na mahindi. Inaonekana kama yuko shambani au bustani akifurahia mazingira yao. Inaonekana pia anatabasamu saana.

Hindi ambalo limekauka kabisa pengine kutokana na ukame mkali au kutopata maji ya kutosha. Majani na mbua yamebadilika rangi na kuwa kahawia na manjano. Ikionyesha kuwa msimu wa mavuno kukauka vizuri.

Mzee, akiwa amesimama karibu na mti wa mgomba, juu yake, kuna mkungu mkubwa wa ndizi changa, ambazo hazijaiva, na zina rangi ya kijani kibichi. Mwanaume huyo amevalia aproni juu ya tishati lake, na anashika kuonyesha mkungu.

Ng'ombe kadhaa ndani ya zizi. Ng'ombe hao wamelala kwenye nyasi kavu au majani yaliyotandikwa ardhini. Baadhi yao ni weusi na weupe na wengine weusi kabisa. Kuna uzio wa chuma unaotenganisha na eneo jingine.

Ng'ombe anakamulia maziwa kwa kutumia mashine, mashine yanayotolewa kupitia chombo maalumu kinachoshikilia matiti za ng'ombe. Ng'ombe huyo ana rangi nyeusi na nyeupe, mashine hiyo inaonekana kuwa na mabomba na vyombo vya kukusanya maziwa.

Ng'ombe kadhaa ndani ya zizi. Ng'ombe hao wanaonekana wakiwa wameketi au wamelala juu ya nyasi au sakafu na mbele yao kuna chakula. Kuna mfuko mweupe na chakula wenye maandishi yaliyochapishwa juu yake. Wamelala chini karibu na ng'ombe hao.

Akikamua ng'ombe ndani ya zizi. Mwanaume huyu amevaa shati ya bluu, ameketi chini kwenye kinyesi kidogo akitumia mikono yake kukama maziwa kutoka kwenye chuchu ya ng'ombe. Ng'ombe amekamuliwa ni mweusi na mweupe na upande wake wa kulia kuna rangi nyeupe-kahawia. Nyuma yao kuna ng'ombe wengine ndani ya uzio wa chuma.

Kifaa cha kumpatia chakula mgonjwa au dawa kwa njia ya bomba. Kifaa hicho ni mfumo unaojumuisha bomba la plastiki, na ndani yake kuna kioevu chenye rangi cha maziwa, kinachoonekana kuwa chakula au dawa. Bomba hili linaonekana likiwa limeunganishwa na mfumo wa hospitali.

Bakuli la bati lenye mchanganyiko wa unga mzito uwezekano mkubwa wa uji au chakula kingine. Kuna mikono miwili inaonekana moja ikimiminikia kitu kutoka kwenye kikombe na mwingine inachanganya kwa kutumia mwiko.

Mwanzo wa uwakilishi wa viwanda kitu kinachoonekana ni podi au unga wa rangi ya manjano labda mahindi au nafaka nyingine ikimwagika kutoka kwenye mashine au mfumo wa kusafiri. Hii inaashiria hatua fulani katika utengenezaji wa bidhaa ya chakula na nyingine.

Lenye mimea ya mahindi au mazao yanayofanana. Mimea hiyo bado ni michanga na baadhi yake inaonekana kuwa na magonjwa kwenye majani. Udongo unaonekana kuwa na unyevu kidogo na kuna magungu machache.

Bakuli la kioo likiwa limejaa kinywaji au chakula chenye maji ya rangi nyeupe. Kinaonekana kama uji, maziwa, au mtindi au kinywaji kingine cha kufanana hivyo. Uso wake unaonekana kuwa na kuchemkachemka ndogo ndogo.

Mgomba wa ndizi ukiwa umeshika rundo la ndizi, lililojengwa kwenye mtingo wa piramidi. Rundo hili lina ndizi mbili aina tofauti, ndizi za kijani ambacho hazijaiva na ndizi za manjano zilizoiva. Mfumo huo umepangwa ndizi unaweza kuwa ukiwakilisha aina mbalimbali ya mazao.

Mwanamume aliyevalia shati jeupe na suruali ya kijivu, akiwa amesimama karibu na ng'ombe mweupe na mweusi ndani ya zizi. Mwanaume huyo amevaa buti jeupe za plastiki, akionyesha kuwa yuko katika mazingira ya kufanya kazi na wanyama. Ng'ombe amefungwa kwenye minyororo, na eneo hilo linaonekana kuwa sehemu ya mashamba ya ufugaji wa ng'ombe.

Shamba kubwa la migomba. Migomba hiyo ina majani makubwa, mengine ni ya kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa mwekundu, jambo ambalo linaweza kuashiria rutuba nzuri kwa mimea. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri kwa kilimo cha migomba, na shamba linaonekana kutunzwa vizuri.

Ndama wawili wakiwa wamefungiwa au wametengwa katika eneo ndogo, ndani ya gari ya kusafirisha mifugo. Ndama hawa wanaonekana kuwa na rangi ya kahawia au hudhurungi. Wanaonekana wakitazama mbele, nyuma yao inaonekana mazingira ya mashamba au eneo la mifugo.

Kundi la watu wakiwemo wanawake na wanaume, wamekusanyika karibu na Rundo kubwa la ndizi. Ndizi hizo ziko katika mikungu mingi na bado ni mibichi, zenye rangi ya kijani. Watu wanaonekana kushughulika na ndizi, labda kuzichambua, kuzichagua, na kuzitayarisha kwa ajili ya soko.

Migomba ya ndizi iliyo ivaa na inayo iva huku baadhi ya mikungu ikiwa imefunikwa na mifuko ya plastiki ya buluu. Hii hufanya hili ili kulinda ndizi dhidi ya wadudu au wanyama na kusaidia kuharakisha uivaji wake.

Migomba mingi ya ndizi mbichi, yaani ambazo hazijaiva. Ndizi hizi bado zina rangi ya kijani kibichi. Zimekingwa zimetundikwa au kuwekwa pamoja. Inaonekana kama ndizi hizi zimekatwa kutokana kwenye miti, na zimesubiriwa kuiva au kusafiri.